Katika soko hili kuna bidhaa mbalimbali zinazouzwa na wafanyi biashara tofauti, ikiwemo majani safi, dawa ya pilau, rangi ya mchuzi, mdosho wa umu, tangawizi na hata tomato. Hivyo basi wanunuzi wamekuja kununua bidhaa hizo.

Mhudumu aliyebeba vyakula vya aina tatu ikiwemo biriani iliyopamwa kwa kachumbali, mayai, na rojo lake kwa pilipili. Kando yake kuna mchuzi uliopambwa kwa dania na nyama ndani yake. Pia kuna chapati zilizokatwakatwa pieces na chakula cha kihindi kiitwacho Naan.